Wanaume wawili wapo kwenye zizi la ng'ombe wakiosha ng'ombe. Mmoja amevaa shati la kijani lililochanganyikana na rangi nyingine. Anatumia brushi ya samawati kusugua ng'ombe mwekundu. Mwingine amesimama karibu akinyunyizia maji kutoka kwenye bomba.

Kifaa cha kukamua maziwa kimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe mweusi na mweupe. Maziwa yanatoka chini. Nguo ya waridi imefungwa kwenye miguu ya ng'ombe. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma. Udongo chini unaonekana kuwa chafu.

Mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki iliyobeba maziwa. Ameanza kumimina maziwa kutoka kwa ndoo nyeupe kwenye mtungi mkubwa wa chuma, mwingine amevaa kofia ya njano na samawati, naye ameshikilia mtungi mwingine.

Shamba kubwa la miti ya ndizi linaonekana. Miti midogo ya ndizi imepangwa kwa mstari mrefu, ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo uko kavu kidogo. Miti mingine ya ndizi inaonekana kwa mbali.

Mwanamke mmoja anatabasamu akiwa ameketi katika mashamba. Amevaa shati nyeusi yenye picha ya katuni na suruali nyeusi. Majani marefu ya mahindi yamemzunguka pande zote.

Mkono mweusi unashika ndizi zilizomenywa tayari kupikwa. Baadhi ya maganda yameonekana chini karibu na ndizi nyingine nzima ambazo hazijamenywa. Ndizi hizo zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi zikiwa zimetulia vizuri. Asili ya rangi ya kijani na nyeupe inaonekana nyuma.

Wanawake wawili mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni, wanasimama karibu na mti wa ndizi uliobeba mikungu mizito, wote wanaonekana wakifurahia mavuno, nyuma yao kuna bango la kijani lililoandikwa KCB FOUNDATION .

Mwanaume amasimama karibu na ng'ombe nweusi. Amevaa fulana nyeupe, suruali ya jeans na buti ndefu nyeupe. Anashikilia kitu kinachoonekana kama glavu ya plastiki yenye rangi ya kahawia.

Mwanaume mmoja mwenye tabasamu usoni, amevaa koti jeusi na suruali nyeusi, akimwaga maziwa kutoka mtungi mkubwa wa fedha. Maziwa mengine yamewekwa kwenye mitungi mingine ya fedha. Anga lina mawingu meusi. Miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma.

Bustani ya miti ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Miti mingi baadhi ikiwa mikubwa na mingine midogo inaonekana nyuma. Baadhi ya majani ya ndizi yamechanika kidogo.

Ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe amefungwa kwenye chuma. Anakamuliwa maziwa na kifaa cha kisasa kilichotundikwa chini yake. Kinakusanya maziwa kwenye chombo cha chuma. Sakafu ni ya zege iliyomwagika maji, ikionyesha usafi.

Ndama wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wamesimama katika zizi. Ardhi inaonekana kuwa na udongo una matope kidogo. Miundo ya chuma imetumika kujenga zizi hilo. Ndama wengine wanaonekana wamesimama nyuma. Baadhi yao wamevalia vitambulisho vya kijani sikioni.

Watu watatu wako ndani ya chumba. Wamevaa nguo nyeupe za maabara na kofia za nywele pamoja na buti ndefu nyeupe. Wawili kati yao wamesimama karibu na jiko dogo lenye chungu kikubwa.

Ng'ombe wawili wadogo, mweusi na mweupe wamekala chini kwenye udongo usio na nyasi nyingi. Mmoja wao anaonekana amesinzia kabisa. Udongo ni mkavu na unaonekana kuwa na mawe madogo.

Shamba linaonekana kuteseka kutokana na ukame. Linaonyesha mimea ya mahindi iliyokauka na kugeuka rangi ya kahawia. Majani yamenyauka kabisa yakining'inia chini. Udongo ni mkavu na anga la samawati linaonekana.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi umening'inia kwenye mti. Majani mapana ya kijani kibichi yanazunguka matunda haya. Ndizi zenyewe zina rangi ya kijani-kibluu zikiwa zimejipanga vizuri katika viganda.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa ndizi akishika mkungu mkubwa ambao bado hazijaiva. Amevaa shati la samawati na suruali nyeusi. Majani makubwa ya kijani kibichi za ndizi zinaonekana nyuma yake. Jua linapenya kupitia likiangaza kwenye eneo lote.

Mwanaume amevalia shati la samawati amesimama karibu na ng'ombe kadhaa kwenye banda dogo la mifugo. Ng'ombe wawili weusi wamesimama chini ya banda lililoezekwa kwa miti. Miti mingine ya kijani kibichi ipo nyuma. Kifuniko kikubwa cha majani kimepangwa mbele.

Mwanamke amesimama karibu na miti ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Njia ndefu imechimbwa kwenye udongo, baadhi ya majengo yako nyuma. Mwanamke amevaa shati jeusi na sketi ya kaki, udongo una rutuba.

Mkulima anaonyesha mahindi aliyovuna shambani. Amevaa kofia na shati ya zambarau. Mahindi ni mabichi na yanakomaa vizuri. Mashamba mengine ya mahindi yanaonekana upande wa nyuma.

Shamba lenye udongo mwekundu, linaonekana likiwa na mimea ya ndizi. Miti mingine midogo inachipuka chini. Upande wa kushoto, kuna miti mingine mirefu. Anga la samawati lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Jua linataka kuangaza likiwapa mimea nuru ya kutosha.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara anamimina maziwa kutoka chombo kikubwa cha chuma kwenye tanki la chuma. Mwengine aliyevaa koti jekundu anasimama nyuma ya gari la wazi. Magunia ya maziwa yamepangwa kwenye gari.

Shamba lina watu kadhaa wakiandaa miti. Wanaonekana wakipanda migomba. Ardhi ni kavu na jua limewaka huenda ni mradi wa upandaji miti au ni bustani au biashara ya ndizi.

Muuza matunda amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Anaonyesha ndizi kadhaa mkononi mwake. Nyingine zimepangwa kwa wingi. Inaonekana ni soko la wazi. Mboga hizi zimeiva vizuri.

Wanawake kadhaa wanakaa sakafuni wakifanya kazi. Wana bakuli nyingi za maziwa au uji. Mmoja anamwaga kiyoyevu toka kwenye ndoo. Wengine wamevaa vitambaa vya rangi. Labda ni maandalizi ya chakula katika jamii.

Kikundi cha wanawake wanashirikiana kuandaa chakula. Wengine wanashika sinia zenye chakula, mwingine anamimina kitu kutoka kwenye bakuli kubwa .Chungu kikubwa kinachemka chini. Ni maandalizi ya mlo wa jamii au sherehe.

Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara akifanya majaribio. Anatumia vifaa mbalimbali vya kisayansi kama vile chupa, vikombe vidogo na stendi ya mirija ya majaribio iko mezani.